Mimi napenda ndizi ,ndizi ni tunda liliojaa sukari ni tunda ambalo hasa hasa watoto wadogo wachanga wanapenda kwani huweza kupea watoto mili yao vitamini ambayo hufanya mili yao kuwa na afya.

Ng'ombe wa maziwa huwa wametengenezewa mahali ambapo wanakulia chakula. Wengi hupelekwini mstuni kulishwa, yule wanafungiwa mahali na kuweza kupewa chakula na maji. Na hao ng'ombe walindwa vizuri ndipo waweze kutoa maziwa inayostahili.

Kuna mafuta ambayo huweza kutolewa kwenye maziwa. Maziwa yakishachemshwa sana, yanawekwa yanapoa. Yanavyokipoa, yanachungwa alafu mafuta yanatolewa ambayo yanaweza kutumika kama mafuta.

Sehemu nyingi sana nchini Kenya ambazo huweza kupanda ndizi na kuvuna kwa kiwango cha juu, ila sehemu zingine hazina ndizi kabisa. Sehemu zingine zinapata ndizi kidogo. Ni vizuri kuhakikisha sehemu zilizo na ndizi nyingi zinaweza kusambaza na kuuza kwa sehemu ambazo hazina ndizi kabisa, kwani ni vizuri kula tunda kama ndizi wakati wowote ule.

Ni vizuri mtu anayekamua ng'ombe azingatie usafi. Ni vizuri ng'ombe akamuliwe na mtu ambaye ana ujasiri na mtu ambaye anauzoefu wa ng'ombe kukamua kuliko kuchukua mtu tu hajui kukamua na kumuweka kukamua kwani mtu asiyejua anaweza kutoa kiwango cha maziwa iliyo chini.

tunaweza kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe kuyaweka mahali ambayo ni safi alafu ikichemhwa isije ikaharibika , kama hii inaweza kuchemshwa inapotolewa kwa ng'ombe

Mtu anapopanda ndizi ni vizuri kuzingatia kuweka mbolea inayofaa sababu ni vizuri kuwekea ndizi ukipanda, kuweka mbolea ndiposa uweze kupata matokeo ya matunda unayopanda.

Ni vizuri tunavyokula ndizi kuweza kulitoa ganda lake vyema na kulitupa mabali kwani tunapoliangusha chini huenda mtoto akaweza kulikanyanga na likasababisha ajali hasa hasa kwa watoto wadogo.

Hii ni tunda ambayo imewezwa kuwekwa kamuda mwingi uweze kuvika kwa haraka ni vizuri muda mrefu hueza kuharibika kwa haraka ni vizuri kueka mahali ambapo ni pakavu ili uweze kukaa kwa muda mrefu na usiharibike

Sinia na sahani ni mojawapo ya vifaa ambavyo vinatumika kupakulia chakula. Ni vizuri kuhakikisha sinia ama sahani hizo kila mara ni safi ndiposa mtu asiweze kupata magonjwa anapokulia kwa sahani ambayo ni chafu na ahakikishe kila wakati chakula chake kimekuwa tayari.

Ng'ombe ambao ndiposa waweze kukamuliwa huweza kufungwa miguu kwani wengine ni wakorofi sana wakikamuliwa kama miguu imefunguliwa wanaweza wakakanyanga maziwa na kuimwaga ama wanaweza wakanyanga wanaokamua na kumuumiza mkono.

Ndizi likiwa limepandwa, ni lazima mtu anapotaka kulikata angojee mpaka likomae, kwani ulikata ndizi likiwa lijakoma halitaweza kuiva bali litaaribika.

Ndizi ukiwa kama hii, huweza kutolewa kwa maganda na kupikwa kama matoke. Unaweza ukaongeza viazi, unaweza ukakaanga ukimaliza kupika, ndiposa iweze kuwa ladha, pia unaweza chemsha ikiwa hivyo, au ukala ikiwa mzima mzima.

Ng'ombe w amaziwa wanastahili kupewa chakula kinachostahili na maji ndiposa waweze kutoa maziwa inayostahili. Pia kuna mahali ya unga, unga ambao umechorwa mnyama kama ng'ombe. Unga huyo hupewa ng'ombe ndiposa waweze kutoa maziwa mingi.

Maziwa inapotolewa kwa ng'ombe huweza kutiwa kwenye mitungi ya chuma ambayo mitungi hiyo ndiyo inayosafirishwa maziwa sokoni na kunakouzwa. Ni vizuri kuhakikisha kuangalia usafi wa mitungi hiyo ndiposa maziwa isiweze kuharibika.

Maziwa yanapotolewa kwa mifugo yanastahili ikuchungwa yanapo maliza kuchungwa yaweze kuchemshwa ndiposa yasiathiri wale ambao watatumia wale ambao watakunywa hasa watoto wadogo na watu.

Mahali ambapo mvua unyesha kila wakati uonekana panavutia na huwa na rangi ya kijani matawi kila wakati ni rangi ya kijani. Huwa kuna nyasi huwa kuna mimea inamea ya kila aina kuliko mahali ambapo kuna kiangazi. Mifugo ambayo inalishwa mahali kama hapa huweza kukua na pia na afya nzuri kwa kupata chakula kinachotosha.

Ndizi zikashatayarishwa zikitolewa shambani huweza kuwekwa kwa gari na kufugwa vizuri na kupelekwa sokoni ndiposa zikaweze kuuzwa. Zikipelekwa sokoni mkulima hufurahia sana kwani wanaenda kupata pesa ambapo hutumia kujikimu kimaisha.

Mtu ana shamba ndogo anaweza akalitumia shamba hilo kupanda baadhi ya mimea kama mahindi , maharagwe , mbaazi na kunde. Hii akitia bidii ataweza pata mazao mengi

Kuna aina ya ndizi ambazo wakati zimepandwa na kukua zinakua refu sana. Hii ni faida kwani matawi ya ndizi hukatwa hukatwakatwa na kupewa ng'ombe wakala kama chakula. Pia, ndizi pia huweza kukatwakatwa kuwekwa zikakauka na kutumika kama mbolea.

Mandizi yanapopandwa shambani, wakati mwingine huweza kukauka kwa kukosa maji. Ama wakati mwingine yanaweza kukaushwa na moshi wa moto ukiwaka shambani. HIzi huziharibu kabisa hivyo huweza kuleta hasara kwa waliopanda.

Linapotolewa shambani, linapokatwa kwenye mgomba wake, ni vizuri likatwe kwa kutumia kisu. Kwani likikatwa kwa mikono, halitaweza kutoka inavyostahili na hivi kuleta uharibifu kwa ndizi lenyewe na ni hasara.

Ndizi ikiwa karibu kukomaa, huweza kuwa karibu kuanguka na hilo ndizi huwa limezaa sana, na ni vizuri kuwa waliongezea mti, ndiposa kulizuia lisije likaanguka, mazao yasiwe ya mchini,

Ndizi nne huuzwa ishirini, mtu akiwa na shilingi tano huweza kununua ndizi moja, akiwa na shilingi kumi, huweza kununua ndizi mbili, ukinunua ndizi mbili ukiwa na watoto wanne, utakula moja wataweza kugawiwa nusu.

Ng'ombe akipewa chakula kidogo, hawezi akatoa maziwa inayofaa, na ndiposa ng'ombe aweze kutoa maziwa nzuri, nyingi, ni vizuri aweze kutibiwa anapokuwa mgonjwa, aweze kupewa chakula inayostahili kimwili.

Aina ya ng'ombe ambao hufugwa tu nyumbani waweze kutupatia maziwa. Ng'ombe hao wanakuwa wa manufaa sana kwa mkulima kwani ikipelekwa sokoni inaweza ikauzwa pesa nyingi ambazo mkulima anazitumia kujiti mahitaji yake.

Ufugaji wa ng'ombe huleta maziwa yanayoweza kuuzwa sokoni yakaleta pesa ,maziwa haya huekwa kwenye mitungi tunayoiona ,mitungi hii inafaa ikuwe safi ndo iwekwe maziwa

Ng'ombe ni aina ya mnyama hutoa maziwa. Asipopelekwa kwa daktari wa mifugo huenda akapata magonjwa. Magonjwa haya hueza kuadhiri afya yake na asiweze hata kutoa maziwa yanayofaa wakati anakamuliwa.

Utajiri huletwa na kutumia akili. Mtu anaweza akakuwa tajiri akiwa hata hajaweza kukanyanga darasani na kusoma. Na stahili tu mtu awe na akili ya kutumia awe anaweza hata kufikiria kupanda mandizi na kuvuna.

Ukipeleka mandizi sokoni unaweza ukauza ukapata pesa, pesa ambazo zinakuwezesha kuhitimu mahitaji yako na kuweza hata kununulia watoto nguo, kuweza hata kupeleka mtoto shule, kuweza hata kulipia ada ya mtoto anayesoma vizuri kwa kuleta sokoni.

Ndizi ikiwa imeiva huweza kupasuka. Ndizi ikipasuka si vizuri kulipatia mtoto mchanga kwani huenda hata bacteria zingine zishaaingia ndani na mtoto akitumia ndizi kama hii anaeza akapata magonjwa.

kuna aina mbalimbali za ndizi . Kuna aina za ndizi ambazo hupikwa kama matoke , kuna aina ya ndizi ambayo huwezwa kuwekwa mpaka ikaiva watu waweze kula matunda

Kuna baadhi ya ng'ombe ambao hukula vyakula ambavyo havifai, wengine hla karatasi kwa kukosa chakula kwani hii zimelishwa na kiangazi wakati mvua imekosekana kwa muda mrefu, ng'ombe wengi hula karatasi.

Mkulima anapo kamua maziwa ni vizuri ahakikishe kwamba matiti ya ng'ombe ameyaoosha ipasavyo yasiwe machafu ndiposa maziwa yake yasiwe na uchafu. Anapokamua ahakikishe ameweza kukaribia ng'ombe na kueka ndoo yake ya kukamulia karibu maziwa yasiweze kumwagika chini.

Hii ni mojawapo ya wanyama wanaopatikana nyumbani , wanyama wengine tunaojua wanapatikana nyumbani nikama mbuzi, nikama kondoo ,nikama paka ,nikama mbwa, nikama ngamia na nikama kondoo wanyama hao ni vizuri kuwachunga ipasavyo, kuwapea chakula na kuwapea maji.

Ndizi ni aina ya matunda ambayo kila mwanadamu anafaa ale ndiposa aweze kukinga mwili wake usipatwe na magonjwa. Magonjwa ambayo husababishwa na watu kukosa kula vilivyo na proteni, vilivyo na vitamini ni vizuri kula matunda kama ndizi kila.

Inapokamuliwa, ikiweza kutiwa kwenye chumba maalum ambacho hutumiwa wakati anapokamuliwa, ni vizuri sana wakati ng'ombe anakamuliwa, mtu anayekamua azingatie, asimkaribie ng'ombe sana kwani ng'ombe anaweza ata akayamwaga maziwa, anaweza ata akamkanyanga na kumuumiza.

Mkulima anapopanda mahindi na kuweka mbolea inayostahili, na hivyo anavuna mahindi ya kutosha na anaweza peleka sokoni yakaweza kumpea pesa ambazo atatumia hata kujimudu kimaisha na kununua vitu ambavyo anastahili anahitaji.

Ndizi zikipandwa shambani, huwa kuna faida nyingi kwani zinaweza zikakupatia ndizi unaweza uza. Pia zingine zinaweza zikapikiwa watoto wachanga kama mtoke. Halafu ndizi migomba yake huweza kutolewa na kukatakatwa na kuweza kupewa ng'ombe na mbuzi na kutumika kama chakula.

Mahindi inapotolewa shambani kuna baadhi ya watu ambao utoanisha na kuweza kufungia kwa mshipi alafu kuweka jikoni. Hii ni njia moja ya kuweza kuzuia mahindi isiweze kuingia wadudu. Mahindi hii inaweza kukaa kwa muda mrefu ndiposa iweze kutolewa wakati inapelekwa shambani na kupandwa tena.

Watu hawa wafanyikazi wa mifugo, watu hawa huweza kujua wakati ambao wanafa kunyuyuzia ngombe zao dawa ndiposa wasipate magonjwa. Nilazima kila mutu afanya kazi yake kufanyia inavyofa.

Miti ikikipandwa shambani, ikikomaa, inakauka. Inapokauka huweza ukatolewa hapa kuondolewa shambani na ikiondolewa, inaweza kutolewa tolewa na kuwekwa kwenye magunia. Ikitiwa kwenye magunia, ni vizuri kutiwa dawa ndiposa isiharibiwe na wadudu.

Ndizi zinavyopandwa, kwanza ni kuchimba mashimo yenye urefu unaofaa. Ukishachimba shimo unaweka ndizi zako, alafu ukishaweka, unahakikisha unaweka mbolea. Ukiweka mbolea, unahakikisha unaweka maji ya kutosha. Alafu kila wakati, kuweka maji ndiposa hii iweze kunawiri ipasavyo.

Wakati mwingine maziwa ikitiwa kwa maji ambayo ni chafu, vikombe vyenye ni chafu, huweza ikaharibika. Ikiharibika, ikia mwisho wake huonekana imetamatika. Hii ni ishara ya maziwa ambayo yameharibika. Ni vizuri kwa maziwa hii kutopuwa kwani mtu akitumia, anaweza akapata ugonjwa.

Watu walio na uzoefu wa kukamua ng'ombe wanaweza kukamua ng'ombe kwa dakika chache sana kuliko wale ambao hawana uzoefu, kwani waliozoea wanaweza kamua wakishika titi mbili kwa wakati mmoja, ila mtu ambaye hana uzoefu anashika titi moja tu na hii itasababisha hata maziwa kupungua.

Wakulima wengi sana wa ndizi, na wanapata faida kwa mazao yao. Kwani mtu akipanda ndizi, kile ambacho anatarajia ni ndizi hilo lizae. Anatia bidii sana ya kueka mbolea na maji, na kuchimbia vizuri kwa shimo ambayo inastahili. Mwisho yeye hupata pesa kutokana na ndizi.

Kazi huweza kukatwa, kutengenezwa na kufungwa vipande vifungu vidogo vidogo na kupelekwa sokoni kuuzwa ndiposa wanunuzi waweze kununua na kwenda kuwekea ng'ombe zao ambazo huweza kuliwa na ng'ombe ambazo ni za kupeana maziwa.

Ndizi zina kukua nyingi na zikikosa soko huaribika na hii huathiri mkulima, kwani pesa ambazo alikuwa anatarajia kupata kwenye mazao yake ya ndizi huenda akakosa na hii inaaathiri sana ukulima wake wa ndizi.

Ng'ombe wanafungwa ndiposa waweze kupatiana maziwa na kuna ng'ombe wengine ambao wanafungwa ndiposa waweze kupeana nyama. Ng'ombe wa maziwa anaagaliwa vizuri, huhakikishiwa wamepewa chakula cha kutosha na maji iwezekanavyo.

Mojawapo ya mimea ambayo watu wengi wameiwajibikia kuitunza na kuipanda na kuiangalia kwa uangalifu kwani ni tunda ambalo mtu akiwa amepanda haiwezi kosa kumea na kuzaa ifaavyo.

Ni vizuri kunyunyuzia dawa ndiposa tuweze kuua wadudu ambao huadhiri mifugo yetu na kufyonza damu zao. Na hii husababisha mifugo wengi kufa na kuadhiri afya yao.